Mgonjwa huyu amo katika chumba cha upasuaji. Madaktari hao wa upasuaji wanamshughulikia wakitumia vifaa vya kazi. Wanakuwa na utaalam mkubwa sana wa kazi wanayoifanya. Wao huvaa barakoa mapuani na kitambaa kichwani ili kujizuia na magonjwa.

Watu hawa wanaonekana kungoja nafasi ya kuhudumiwa katika kliniki inayotembea. Daktari anaonekana akiwa amesimama juu ya lori hili, linalotumika kama kliniki ya kutembea akiwazungumzia. Kila mmoja hapa amevalia barakoa mapuani mwake.

Kliniki hii ya kutembea huweza kutumika hasa katika sehemu ambazo hazina mahospitali ya kutosha. Kliniki hizi huwa na vifaa vyote vinavyohitajika kwa ajili ya matibabu. Zinaweza kutembea kutoka sehemu moja mpaka nyingine kutumia magari ya kuvuta.

Kliniki hii ya kusafiri imeegeshwa kando ya kiwanja hiki. Zulia nyeupe imewekwa mbele ya ngazi ya kushuka kutoka kwa kliniki hio. Watu wengi wanaonekana kumtazama anayeshuka kwenye kliniki hio.

Hii ni kliniki inayotembea. Kliniki hizi ni maarufu sana katika sehemu ambazo hazina hospitali za kutosha. Inaweza patiana huduma kama zile za hospitali za wagonjwa ikiwemo ile ya kupata watoto.

Madaktari wa meno huvalia barakoa na glavu mkononi wanapo wahudumia wateja wao. Huyu hapa anaonekana kung'olewa meno kutumia vifaa maalum zinazo tumika katika kazi hii. Kuna mwanga mwingi unao mulika kwenye mdomo wa mteja huyu.

Afya ya meno ni muhimu sana. Watu wanahimizwa kutumia brashi , na dawa ya meno, ili kutunza afya, na kutoa uchafu, na harufu mbaya, mdomoni. Kuna aina tofauti tofauti, za dawa za meno.

Daktari waliovalia aproni na barakoa mapuani wanaonekana kuwakagua watoto meno. Afya ya meno ni muhimu sana katika watoto na watu wazima kwa ajili ya kuishi maisha yaliyokamilika.

Mabati haya yamegeuza rangi na kuwa meusi, hii ni kutokana na moto ulioyachoma. Mkasa huu wa moto umeonekana kuleta hasara kubwa sana. wakazi wa eneo hili wamesimama, kando ya tukio huku wakiwa wameshikwa na mshangao.

Gari hili aina ya ambulensi limepakiwa katika kiwanja hiki. Mtu moja anaonekana kutembea kutoka gari hilo. Gari hilo hutumika kuoka walio katika ajali ama hali mahututi ili kuwapeleka hospitalini.

Mwanafunzi huyu anaonekana kuosha mikono yake. Njia inayosaidia kuzuia kusambaza na kueneza kwa magonjwa mengi, ikifanywa kwa njia inayofaa, kutumia maji mengi na sabuni.

Tambalale hili la kijani kibichi ambalo ni shamba la chai lapendeza. Jua linaonekana kutua kwa umbali na kuleta mvuto unaopendeza. Majani chai huweza kukua eneo zinazokuwa na mvua ya kati na baridi nyingi.

Mtu anaosha mikono yake kwenye bakuli ya kuogea mikono kutumia sabuni ya maji. Kuosha mikono kwa mara husaidia kuzuhia magonjwa yanayoweza kuambukizwa kwa haraka.

Hapa kuna barakoa, ambayo inapovaliwa inavyofaa kwenye mapua, inasaidia kupunguza kusambazwa kwa magonjwa yanayosambaa kwa njia ya haraka, kama vile, korona. Kando yake kuna sabuni ya maji inayotumika kuosha mikono na kuzuia maugonjwa za kusambaza.

Kiti maguru kama kilicho hapa hutumika na watu walio na ulemavu wa kutembea. Viti hivi huwa na bei ghali na walio na ulemavu husumbuka sana kuzipata. Pia zinatumika hospitalini kuwabebea wagonjwa wasioweza kutembea.

Madawa ya kisasa yanatumika hospitalini na manyumbani ili kutuliza maumivu na kutibu magonjwa. Madawa haya yanaweza patikana kama vidonge ama yale ya maji. Yanapatikana kwenye vituo vya hospitali ama vya madawa.

Mtoto huyu mdogo amelazwa katika kitanda hospitalini na daktari anaonekana akimshughulkia. Watoto waweza kushughulkia na madktari spesheli wanaohusika na matibabu ya watoto.

Mama anaonekana kumwangalia mtoto katika chumba cha watoto hospitalini. Watoto kadhaa wamelazwa katika chumba hiki. Mapambo ya watoto yanapendeza yanaonekana kwenye ukuta wa chumba hiki.

Watoto wameletwa hapa kupokea chanjo. Shughuli hii hufanywa na maafisa wa serikali mara kwa mara ili kuzuia magonjwa kama vile polio, yanayowashika watoto wadogo. Watu wengi wamejitokeza kwa shughuli hii maalum.

Watu hawa wanaonekana kuosha mikono yao katika vituo vya kuogea mikono vilivyowekwa katika sehemu hii. Kuosha mikono kwa sabuni na maji mengi huweza kuzuia magonjwa yanayosambazwa kwa haraka.

Vifaa hivi hupatikana katika vyumba vya mazoezi. Vinatumika na wanariadha, na wachezaji mpira, na pamoja na watu wanaotaka kupunguza uzito kwa afya nzuri. Vifaa hivi ni muhimu, katika kuongeza nguvu, na kupunguza mafuta yasiyotakikana mwilini.

Dawa za kiasili ni maarufu sana katika bara la Afrika. Dawa hizi hutokana na mimea ya kiasili unaopatikana sana sana kwenye misitu. Dawa hizi zikilinganishwa na zile za kisasa zinaweza kutibu magonjwa mengi.

Mboga, matunda na miti ya kiasilia hutumika katika kutibu magonjwa tofauti tofauti. Majani yaliyo hapa yanatumika kutibu magonjwa kwa kuyapika na mengine kuchemsha na kunywa maji yake.